Mganga ambaye ni mtaalamu wa kutibu ugonjwa wa kinywa pamoja na meno, akimhudumia mgonjwa aliyelala katika kitanda huku muuguzi akimsaidia mganga huyo kumshikilia vifaa vya matibabu.

Waganga ambao ni wataalamu wa kutibu magonjwa mbalimbali ya kinywa, wakimfanyia matibabu mgonjwa aliyelala ndani ya chumba cha kutolea matibabu hayo.

Mganga ambaye ni mtaalamu wa kutibu magonjwa katika kinywa na meno, akitoa maelekezo na mafunzo mbalimbali kwa mwanafunzi wa shule ya msingi, huku watu wengine wamesimama nyuma yao wakifuatilia kwa makini maelekezo hayo.

Mganga ambaye ni mtaalamu wa kutibu magonjwa ya meno pamoja na kinywa, akimfanyia huduma ya matibabu mgonjwa aliyelala katika kitanda ndani ya chumba cha kutolea matibabu katika hospitali.

Sehemu ya ardhi ikiwa imepandwa nyasi nzuri, pamoja na bustani ya miti, huku imewekewa njia zinazopitika ndani ya eneo hilo.

Watu mbalimbali ambao ni wagonjwa, wakiwa wameketi katika mabenchi ya chuma, huku wakisubiri matibabu kutoka kwa watoa huduma katika eneo la hospitali.

Sehemu ya nje katika jengo la hospitali, ikiwa imewekewa viti ambavyo wagonjwa wamevikalia kwa kupumzikia. Na wengine wakisubiri huduma, na pembeni yake kuna magari ya kubebea wagonjwa.

Mganga ambaye ni mtaalamu wa kutibu magonjwa mbalimbali kwa binadamu, akiwa amevalia mavazi yanayotumika kwa tiba, huku akitabasamu ndani ya chumba cha ofisi.

Mganga ambae ni mtaalamu wa kutibu magonjwa mbalimbali kwa binadamu. Akiwa amevalia mavazi maalumu, huku akiwa ndani ya tabasamu katika eneo la hospitali.

Mganga ambaye ni mtaalamu wa kutibu magonjwa mbalimbali kwa mwanadamu, akiwa amevalia mavazi maalumu yenye rangi ya bluu, huku amesimama na mwenye tabasamu katika eneo la hospitali.

Mganga ambaye ni mtaalamu wa kutibu magonjwa ya meno pamoja na kinywa akimuhudumia mgonjwa aliye achama mdomo ndani ya chumba cha hospitali panapofanyikia matibabu hayo.

Mganga ambae ni mtaalamu wa kutibu magonjwa mbalimbali kwa watoto, akimhudumia mtoto ambaye ni mchanga aliyelala katika kitanda huku akimpatia chanjo na pembeni yake kuna mzazi wa mtoto huyo.

Watoa huduma wa afya wakiwa wamewabeba watoto wadogo, huku mwenzano akiwanywesha dawa za matone kwaajili ya kinga watoto hao.

Zao la vitunguu swaumu likiwa limekwisha kuvunwa tayari, linalotumika kwaajili ya kutibu magonjwa mbalimbali kwa binadamu kwa njia ya kienyeji likiwa tayari kwaajili ya matumizi.